Hili ni duka la nguo lililojaa bidhaa mbalimbali ,kuna rafu nyingi zilizosheheni nguo za aina tofauti zikiwemo ;mashati, blausi na labda hata magauni. Nguo zinaonekana kuwa na rangi mbalimbali na mitindo tofauti zikionyesha nuai na uchaguzi kwa wateja. Baadhi ya nguo zimepangwa kwa mpangilio huku zingine zikininginia kwenye bao zikionyesha wingi wa bidhaa.

Hili ni duka la viatu lililopangika vizuri. Kuna rafu nyingi zilizojaa aina mbalimbali za viatu ikiwemo viatu vya kike na vya kiume, sapatu na sandail. Viatu vimepangwa kwa utaratibu, baadhi zikiwa zimepangwa kwa rafu au mtindo. Kwenye upande wa kulia kuna rafu ya viatu vya kike vyenye visigino virefu. Na pia kuna nguo zilizoning'inia upande mmoja.

Ni aina ya nguo tofauti zilizoning'inizwa kwenye standi ya nguo ndani ya duka au sehemu ya mauzo. Nguo hizo ni za rangi tofauti kama njano, nyekundu, samawati, nyeusi na zingine zenye michoro ya rangi mbali mbali. Kuta za eneo hilo zina rangi ya dhahabu na nyeupe na sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya rangi ya mwanga.

Hii ni duka kubwa la nguo. Ndani kuna mistari ya stendi zilizojaa nguo mbalimbali kama suruali, mashati na fulana. Sakafu ina vigae vya rangi vya kahawia na dari ni jeupe na pana ikitoa mwonekano safi na mpangilio mzuri wa bidhaa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo ambapo nguo mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye wima za chuma. Nguo hizo ni za aina tofauti na zina rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na mashati na blausi, mavazi za watoto na wanawake. Suruali na sketi, jaketi na koti za baridi.

Hii ni sehemu ya duka la viatu. Kuna rafu zilizo pangwa vizuri, zikionyesha aina mbalimbali za viatu vya wanaume na wanawake. Viatu hivyo vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia na mazingira ya duka yanaonekana kuwa safi na yenye mwanga wa kutosha. Hii inaashiria kuwa ni duka la kisasa la kuuza viatu katika jimbo la kibiashara.

Madoli haya yamevalishwa mavazi ya aina ya rangi tofauti yakiwemo maguni marefu na mafupi na nguo za kubana. Rangi za mavazi zinavutia na ni nyingi kama vile nyekundu, nyeusi, samawati, kijani, pinki, chungwa na nyingine nyingi kuonyesha tofauti na ubunifu wa mtindo. Duka lipo ndani ya jengo la kibiashara linaloonekana kuwa ni sehemu ya soko au maduka ya kisasa.

Hivi ni viti vya kulishia watoto wachanga vilivyopangwa kwenye sehemu ya maonyesho ya bidhaa labda ndani ya duka la vifaa vya watoto. Viti hivi vina miguu ya chuma na sehemu ya kukalia yenye rangi ya kuvutia pamoja na picha za matunda au michoro ya rangi mbalimbali zinazovutia watoto.

Hizi ni rafu ya viatu ndani ya duka. Kuna safu kadhaa za rafu zilizojaa aina mbalimbali za viatu kama vile buti, viatu vya raba, viatu vya wanawake na wanaume. Mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kibiashara na sakafu ni ya vigae. Hii ni sehemu ya duka la kuuza viatu.

Hili ni duka la nguo linaloitwa vivo. Duka hili lina muonekano ya kuvutia wa kisasa na lina mabega ya nguo yaliyojaa mavazi mbalimbali ya wanawake kama vile gauni la manjano linaloonekana mbele kabisa nguo mbalimbali za mtindo tofauti zikiwa zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri kwenye racks . Ndani ya duka kuna kaunta ya kuhudumia wateja na viti vya mapumziko kuta za ndani zimepambwa na picha za mitindo.

Hili ni duka la bidhaa za urembo. Kuna rafu zenye kupangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa zimewekwa bidhaa mbalimbali kama saa na miwani ya jua, mikufu, herini na pete zilizopangwa kwenye vibegi, vibega vya kuonyesha vito, mabegi ya visasa ya wanawake ya rangi na mitindo tofauti, mifuko ya mikono moja ikiwa ya rangi ya waridi na nyingine ya manjano.

Hii ni sehemu ya duka la nguo, hususan idara ya mavazi ya wanawake. Nguo mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti kama zambarau, samawati, hudhurungi na nyinginezo, zimetundikwa kwenye wavu wa nguo. Duka lina mwangaza mzuri na limepangwa kwa mpangilio unaowezesha wateja kuchagua mavazi kwa urahisi. Pembeni kuna nguo zaidi zilizowekwa kwenye rafu na mabega ya plastiki na mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kuvutia.

Hii ni duka la mavazi na vifaa vya mitindo. Kuna manekeni aliyevalishwa kofia kubwa ya jua miwani meusi na gauni jeupe lenye michoro ya rangi mbalimbali. Meza mbele ya manekeni imepangwa kwa vifaa vya mitindo kama vile hereni, mikufu , miwani , pochi na kofia nyingine ndogo. Pembeni kuna nguo mikoba na viatu vilivyopangwa kwenye reki na rafu.

Hapa ni ndani ya duka la nguo ambapo watu mbalimbali wananunua au kuchagua mavazi. Rafu nyingi zimejaa nguo za aina tofauti kama makoti, mashati, suruali na nguo za wanawake na wanaume. Wateja wanaonekana wakitembea kuchagua nguo huku mfanyakazi mmoja akiwa amevaa koti la rangi ya machungwa akisimama karibu. Mandhari inaonekana kuwa safi na ya kisasa na kuna bango upande wa kulia lenye maandishi working mum . Duka hili linaonekana kuwa eneo la ununuzi la watu wengi.

Hili ni soko la kienyeji lenye bidhaa mbalimbali za kuuza. Kuna viatu vya rangi tofauti tofauti vikiwa vimepangwa ukutani pamoja na nguo zilizoning'inizwa juu ya juu. Pia kuna vitambaa na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye meza au kuanikwa. Watu wawili wanonekana wakitembea sokoni, moja wao akiwa na begi la mgongoni. Mandhari ya soko inaonyesha shuguli nyingi za biashara katika mazingira ya ndani au kivulini.

Hili ni mlango wa duka la nguo ambalo liko ndani ya jengo la kibiashara. Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri wenye wima za nguo. Katikati upande wa kulia kuna manekeni aliyevalishwa gauni la njano akionyesha moja ya bidhaa zinauzwa dukani humo. Sakafu ni safi, na inaonyesha kungaa na kuta za duka zimejengwa kwa vioo vinavyowezesha wateja kuona bidhaa kutoka nje kabla ya kuingia.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo ambapo nguo mbalimbali zimetandikwa kwenye vibamba na wateja wanaweza kuangalia au kuchagua wanachotaka kununua. Sakafu ni ya vigae na mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye mpangilio mzuri.

Huu ni ukuta wa duka ambao umejaa vifaa vya mapambo na vinyororo vya funguo. Vitu hivi vinaning'inizwa kwa ndoano ndogo kwenye ukuta wa plastiki au mbao. Baadhi ya vitu vinavyoonekana ni vinyororo vya dhahabu vya rangi mbalimbali, vifunguo vilivyo mapambo ya picha ya pochi ndogo kama mikoba midogo ya kubeba, mapambo yenye manyoya madogo na vitambaa vya rangi vifaa vya mapambo kama herini au vikuku.

Hii ni duka la kuuza nguo. Ndani kunanguo mbalimbali hasa mashati ya wanaume yalioanikwa kwenye mavutaji nguo. Mashait hayo ni ya marangi tofauti kama nyekundu, njano, nyeupe na samawati. Duka linamapangilio mzuri na safi linaloonyesha ni sehemu ya kisasa ya ununuzi. Kuna raki zenye nguo nyingi upande wa kulia na kushoto wa duka.

Hii ni sehemu ya duka la nguo ambapo kuna mavazi mbalimbali yamepungua kwenye wavu wa chuma Kwa ajili ya kuuza. Nguo hizo ni za rangi tofauti na juu Yao kuna bango lenye maandishi ya bei mia moja hamsini, linaloashiria kuwa nguo hizi zinauzwa Kwa shilingi Mia moja hamsini kila moja. Pia kuna mabegi ya mgongoni yaliyopangwa juu ya nguo hizo.

Hili ni duka kubwa la nguo ambalo linaonekana kuwa ndani ya jengo. Ndani ya duka hilo kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye wavu na meza pamoja na mifuko, mikoba na bidhaa nyingine za mavazi zilizoanikwa kwa ajili ya kuza. Ukuta wa duka umechorwa kwa rangi angavu kama njano, zambarau na machungwa ambazo huongeza mvuto wa biashara pia kuna mabango madogo yaliyoandikwa huenda yakieleza bei au matangazo ya ofa.

Hili ni duka la nguo linaloitwa Town Team. Katika dirisha la mbele kuna mannequin waliovaa mavazi ya kisasa. Na katikati kuna scrini kubwa inayoonyesha tangazo la Black Friday. Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali zilizo onyeshwa kwenye mabegi ya nguo na taa za ndani zinaangaza vizuri zikionyesha duka, zikionyesha duka kuwa safi na la kisasa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo ampapo mavazi mbali mbali ya rangi tofauti tofauti yamepangwa kwa utaratibu kwenye wamiliki wa nguo na mabesi ya maduara. Nguo hizo ni za aina mbali mbali kama vile mashati, magauni, suruali na blauzi na zinapatikana kwa jinsi zote. Duka hili linaonekana kuwa safi na lenye mwangaza wa kutosha, huku kuta na dari zikiwa zimepangwa kwa namna ya kisasa

Haya ni safu ya manikeni waliopangwa nje ya duka la mavazi ndani ya jengo la kibiashara. Manikeni hawa wamevalishwa nguo za aina mbalimbali zenye rangi tofauti kama njano, nyekundu, samawati, nyeupe na nyingine. Kila upande wa njia kuna manikeni waliopangwa kwa mstari wakionyesha mitindo tofauti ya mavazi kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Hili ni duka la mavazi au bidhaa za mitindo tunaweza kuona rafu zenye viatu za watoto vya ndani vikiwa vimepagwa kwa mpangilio mzuri ukutani pia kuna nguo na bidhaa nyengine zilizo kwenye weegle wa duka. Sakafu ni ya vigae vya rangi vya kahawia nyepesi na taa za dari huanga vizuri eneo lote. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa kwa utaratibu.

Ni magari mawili yakiwa yameegeshwa au kusimama kwenye eneo lenye miti au mimea mingi. Gari la mbele ni jeusi, na lina namba ya usajili. Mlango wake wa nyuma, unaonekana wazi au unafunguka. Nyuma yake upande wa kulia, kuna gari lingine la kijani kibichi lenye namba ya usajili. Nyuma ya magari haya kuna miti mirefu na mimea mingine mingi yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa mistuni au bustani.

Ni sehemu ya ndani ya gari la zamani hasa upande wa dereva. Naweza kuona usukani wa miviringo wa chuma uliopambwa kwa mapambo ya kitamaduni na dashibodi yenye vipimo mbalimbali vya gari kama vile spidomita na vipimo vya mafuta. Vifungo na swichi za kudhibiti baadhi ya vipengele vya gari pia vinaonekana. Sehemu ya redio au kifaa cha musiki cha zamani kiko upande wa kushoto chini ya dashibodi.

Ni gari la aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa aina ya Toyota Landcruiser. Gari hili lina rangi ya samawati iliyochanganyika na kijivu na lina namba ya usajili unaopatiakana Kenya. Gari limeegeshwa pembeni ya barabara kwenye eneo lenye nyasi na miti. Pia lina ngazi ndogo ya nyuma na traili ya akiba iliyowekwa nyuma ya gari.

Hii ni gari aina ya matatu iliyopaki nje ya jengo kubwa, huenda kwenye kituo cha biashara au ukumbi wa manunuzi. Gari hii ni la abiria aina ya Toyota na ina namba za usajili. Mandhari ya picha ni ya usiku na taa za jengo pamoja na mwangaza wa barabara zinaangaza eneo hilo vizuri.

Hili ni gari la rangi ya fedha, aina ya Sedan likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho ya magari karibu na jengo lenye maduka au mkahawa . Gari hili lina nambari ya usajili na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya biashara, yenye mavuli mekundu na watu wachache waliokusanyika karibu.

Hii ni lori kubwa la kusafirisha magari. Lori hii lina rangi ya machungwa na limebeba magari mengi katika ghorofa mbili juu na chini. Magari yamepangwa katika safu mbili juu ya trela la lori kwa ajili ya kusafirisha hadi maeneo tofauti.

Ni gari ndogo ya rangi ya nyeupe ambalo ni Suzuki. Gari limeegeshwa juu ya barabara ya mtaa na mwelekeo wake umeelekezwa upande wa kushoto. Mara nyingi magari kama haya hutumiwa kwa matumizi ya kila siku katika mji na vijiji. Nambari ya usajili ya gari inaonekana kwenye sahani yake ikiashiria kuwa ni gari halali barabarani.

Hili ni gari jeusi likiwa limeegeshwa na sehemu inayoonekana wazi, ni gurudumu la mbele la kushoto, la gari hilo. Gurudumu lina rimu ya chuma ya kisasa, yenye mapambo ya kupendeza na tairi inaonekana kuwa katika hali nzuri. Gari limeegeshwa juu ya mawe ya lami ya barabarani. Miale ya juu inamulika upande wa gurudumu, ikitoa mwangaza wa asubuhi au jioni.

Huyu ni fundi wa cherehani wa magari akiwa kazini. Anaonekana akiwa anafanya utengenezo au upakaji wa rangi kwenye gari jekundu, ambalo milango yake ya upande moja imefunguliwa au kuondolewa kabisa. Fundi huyu ameshikilia kifaa kinachoonekana kuwa mashine ya kupiga msasa au kupaka rangi na anaonekana kuwa makini katika kazi yake, gari lipo kwenye mazingira ya nje, labda katika karakana ya magari au sehemu ya kutengeneza magari yaliyoharibika.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari, hasa upande wa abiria wa nyuma. Milango ya gari iko wazi ikionyesha viti vya mbele na cha nyuma kwa uwazi. Viti vinaonekana kuwa na mifuniko ya kitambaa cha rangi nyeusi na kijivu na sehemu ya sakafu inaonekana kuwa safi, ikiwa na zulia la plastiki la rangi ya dhahabu. Mwonekano wa gari ni mzuri na safi unaoonyesha kuwa linatunzwa vizuri.

Ni mtu mmoja akiwa anatembea kuelekea upande wa magari kadhaa yaliyopaki kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi kwa nyuma. Magari hayo ni ya aina tofauti yamepakiwa kwenye mstari mmoja. Inaonekana kuwa ni mchana na hali ya hewa ni ya jua. Mtu huyu amevaa fulana yenye rangi ya mwangaza na suruali nyeusi.

Kuna mwanaume ndani ya gari akipokea funguo kutoka kwa mtu mwingine aliyesimama nje ya gari hilo. Mwanaume huyo anaonekana kuwa na furahisho ya kwamba huenda amepokea gari jipya au amelazimika kulikodisha. Hii inaweza kuwa shughuli ya ununuzi wa gari, ukodishaji au kukabidhiwa gari kwa matumizi fulani.

Hili ni gari la rangi ya samawati likiwa limebebwa juu ya trela ya gari jeupe la kubeba magari. Gari la kubeba linaonekana limeegeshwa barabarani kwenye eneo lenye lami yenye unyevunyevu labda kutokana na mvua. Nyuma kuna mazingira ya kijani kibichi yakiwa na majani mengi yanayoashiria eneo la mashambani au lenye asili nzuri.

Hili ni gari jeupe, aina ya matatu au basi ndogo la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina madirisha makubwa meusi, na linaonekana kuwa katika hali nzuri ya matumizi. Nyuma yake kuna jengo lenye maandishi kwa ukuta ambalo linaweza kuwa ni jengo la ofisi au nyumba ya makazi.

Hili ni gari aina ya Mercedes Benz G-Class linalojulikana pia kama G-Wagon . Gari hili linaonekana likiwa kwenye eneo la kuuza magari na limepambwa vizuri likiwa bado jipya. Mbele ya gari kuna namba ya onyesho iliyoandikwa Rawa Auto huenda ni jina la kampuni inayouza magari hayo. Pia kuna namba ya maonyesho ya mwaka 22.

Hili ni gari la zamani sana , lina mwili wa chuma na matairi makubwa yenye rimu za mbao, taa kubwa za mbele na paa lililofungwa. Limeegeshwa juu ya barabara ya mawe ,pembeni mwa au mwenye mimea ya kijani. Picha inaonekana kupigwa kutoka kwenye sehemu ya rununu, ikionyesha sehemu ya skrini yenye tovuti.

Hii ni trela maalum yaku beba magari. Trela hii ni kubwa na ina ghorofa mbili, ngazi mbili zinazo ruhusu kupakia magari juu na chini. Ime undwa kwa chuma imara na ina matairi sita kwa ajili ya kusafirisha magari mengi kwa wakati moja. Trela hii hutumika sana kwenye biashara ya magari hasa kusafirisha magari mapya kutoka bandari au kiwandani kuenda kwenye maduka wa magari au kwa wateja.

Hili ni tukio la kukabidhi funguo za gari. Mtu mmoja aliyevaa suti ya mistari anampa mtu mwingine aliyevaa suti ya buluu yenye shati jeupe funguo za gari. Kule nyuma kuna gari jekundu linaloonekana kidogo ambalo linaashiria kuwa pengine ni gari linalohusiana na tukio hilo. Hii inaweza kuwa hali ya kuuza au kukodisha gari au hata zawadi ya gari. Tukio ile linaonekana rasmi ikizingatiwa mavazi ya watu wawili walio kwenye picha.

Hili ni gari la rangi ya kijivu aina ya subaru likiwa limeegeshwa karibu na ukuta wa uzio wa chuma. Gari hilo lina nambari ya usajili na linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa limeoshwa na kung'aa.

Haya ni magari ya kifahari yaliyopaki ndani ya jumba la maonyesho. Magari hayo ni rangi tofauti kama kijivu, buluu, machungwa na kijani. Magari yanaonekana kuwa ya bei ya ghali ya kisasa, mojawapo likiwa na nembo ya Mercedes Benz. Katika sehemu ya nyumba ya gari la mbele kuna maandishi yanayosema Purple Cars Motors. Mandhari ya jumba hilo linaonekana la kifahari lenye vioo kubwa na nguzo ndefu za.

Kuna gari nyeusi ambalo limeegeshwa kwenye eneo la nyasi na kuna magari mengine machache yaliyoegeshwa kwenye mbali nyuma yake. Kuna mtu ambaye ameshikilia simu anaonekana amevaa soksi nyeusi na ameketi karibu na dirisha, huku mguu wake ukiwa umeelekezwa mbele. Mandhari inaonyesha mazingira ya nje ya miti na mwangaza wa mchana.

Milango ya gari iko wazi na unaona sehemu ya mbele ikiwa wazi kabisa. Kuna kiti cha dereva chenye mto na mikunjo ya kisasa, pamoja na usukani wenye kifuniko cha kinga. Sakafu ina kigodoro cha miguu kilichotengenezwa kwa plastiki au ngozi, na kuna vifaa vya udhibiti kwenye mlango wa dereva kama vitufe vya kuendesha vioo vya madirisha.

Hili ni gari jeupe la abiria aina ya suzuki lililo simama kwenye njia ya mawe. Namba ya Usajili wa gari hilo ni KDC 990J. gari lina milango minne na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hili ni gari nyeusi la abiria aina ya subaru lenye namba ya usajili inayoanza na K. Gari hili limeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho wa vumbi karibu na jengo la ghorofa mjini. Pembeni kuna magari mengine yaliyoegeshwa.

Hili ni gari jeupe la kifahari likiwa limeegeshwa au lipo barabarani. Ni gari la kisasa aina ya gari kubwa la familia lenye milango minne na madirisha ya vioo vyeusi kwa ajili ya faragha. Taa za nyuma zinaonekana wazi pamoja na alama ya kampuni Y F W.

Hili ni gari jeupe likiwa limeegeshwa kwenye maegesho. Gari hilo lina nambari ya usajili. Kwa nyuma kuna magari mengine yameegeshwa kwa majengo yanayoonekana kwa umbali. Gari lina magurudumu meusi yenye madoido meupe, na taa za nyuma zinaonekana vizuri.

Hili ni skrini ya simu yenye maudhui mawili tofauti. Sehemu ya juu inaonyesha video moja kwa moja, ya tukio la mazishi kwa mtoto aliyefariki. anayejulikana kama Ariana. Kichwa cha habari kinasema funeral program of the late Ariana na chini yake kuna maandishi mengine. Hii ni ishara kuwa familia na wapendwa wake wanaendelea kumuenzi kwa heshima ya mwisho na tukio linatangaza moja kwa moja kwa watu wengi kushiriki mtandaoni. Sehemu ya chini ni tangazo la wimbo kutoka youtube kwa jina me too .

Huu mkusanyiko mkubwa wa watu katika eneo la wazi ambalo linaonekana kama soko la wazi au tokeo la hadhara. Watu wengi wamekusanyika pamoja wengine wakiwa wamekaa wamesimama chini huku wengine wakitembea. Juu upande wa kushoto wapisha kuna muundo wa paa au jengo lenye nguzo ambalo linaweza kuwa sehemu ya soko au banda la biashara.

Hili ni soko la wazi au eneo la wazi la kuuza mboga. Kuna magunia mengi yaliyojaa na rundo kubwa la kabiji au mboga nyingine zenye majani zinazoonekana zimerundika chini. Pia kuna watu wachache nyuma wakionekana kuwa wafanyibiashara au wanunuzi.

Hii ni soko au sehemu ya kuuza mboga ya matunda. Kuna rundo kubwa la nyanya zilizoiva zikionekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea. Kushoto kwake kuna rundo jingine la vitu vya manjano ambavyo vinaweza kuwa viazi miviringo au aina fulani ya matunda. Mbele ya rundo la nyanya na vitu vya manjano kuna karoti zilizopangwa vizuri. Nyuma kuna mboga za kijani kibichi ambazo zinafanana na spinachi au mchicha.

Hiki ni kibanda cha kuuza bidhaa za mikono ambacho kikowazi kwenye soko au eneo la wazi. Bidhaa zinaonekana ni pamoja na shanga za rangi tofauti, mikufu, herezi vikuku, pete na mapambo mengine ya kitamaduni. Bidhaa hizo zimepangwa kwa kuvutia ziki ninginizwa juu ya paa la kibanda na pia kuonyesha mezani.

Huu ni mkusanyiko wa vitu vya mapambo vya kitamaduni kama vile mikufu, bangili na herini zilizotengenezwa kwa mikono kutumi nyuzi za rangi mbalimbali na vipande vya shanga. Vitu hivi vina rangi angavu kama machungwa njano, buluu na kijani na huvaliwa kwa mapambo hasa katika tamaduni za kiafrika. Hii ni picha ya sehemu ya soko au banda la bidhaa za kazi za mikono.

Hiki ni kibanda cha soko ambacho kinauza vitu vya mapambo. Kuna mikufu, herini, bangili, vikuku na vitambaa vya mapambano vinavyoning'inia juu na mbele ya kibanda. Vitu hivyo vimetengenezwa kwa rangi tofauti tofauti na vinavutia macho. Kibanda kimejengwa kwa mbao na paa la bati na kiko katika mazingira ya wazi kama ya soko la mtaani. Kuna mtu upande wa kushoto anayesimama ndani ya kibanda labda ni muuzaji.

Kwenye soko hili kuna vibanda vingi vya biashara. Kila kibanda kina bidhaa tofauti kama vile maua, Sanaa za mikono, nguo na vyombo vingine vya matumizi. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya manunuzi na wengine wakiwa wanahudumia wateja.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna wafanyibiashara wengi walioweka bidhaa zao chini ya mwavuli ya rangi tofauti. Miavuli hiyo inalinda bidhaa na wauzaji dhidi ya jua kali na mvua. Watu wanatembea katikati ya vibanda wengine wakinunua na wengine wakiuza bidhaa mbalimbali. Majengo ya soko yanaonekana kwa pande zote na mazingira yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ya mjini au mtaa wenye shughuli nyingi za biashara.

Hii ni sehemu ya duka la sanaa na vinyago. Ndani ya duka kuna vinyago mbalimbali vya wanyama kama twiga, tembo, pundamilia na faru vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Pia kuna sanamu ndogo za ,watu waliovyaa mavazi ya kitamaduni, vikapu vya kikale vilivyotengenezwa kwa mkono na bidhaa nyingine za kiutamaduni zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Hii ni sehemu ambayo inaonekana kuuza bidhaa za utamaduni wa kiafrika hasa saana ya mikono.

Hiki ni kibanda cha soko la wazi ambacho kinauza vitu vya mapambo vilivyotengenezwa kwa mikono kama vile bangili za rangi mbalimbali, mikufu ya shanga, herini, pete mapambo ya asili ya jadi. Vitu hivyo vimepangwa kwenye mabango na vibati vya mbao mbele ya kibanda.

Ni eneo la biashara ya maua barabarani. Kuna miavuli ya rangi ya zambarau na samawati inayotoa kivuli kwa maua yaliyopangwa chini kwenye ndoo na vikapu. Maua hayo yanaonekana kuwa ya aina mbalimbali na yamepangwa kwa mpangilio mzuri mbele ya jengo lenye uzio wa mbao. Hii ni biashara ya kawaida ya wajasirimali wa mtaani wanaouza maua kwa wapita njia wateja wa eneo hii.

Hili ni soko la mtaa lenye shughuli nyingi za kibiashara, kuna vibanda vya kuuza matunda, mboga mboga, vitenge na bidhaa za sanaa. Wateja na wauzaji wanaonekana wakishughulikia shughuli za kila siku za biashara katika mazingira yenye pilkapilka nyingi na msongamano wa bidhaa.

Hili ni eneo la biashara katika soko la mtaani ambapo watu wanajishughulisha na kazi mbalimbali. Kuna maduka na vibanda vya kuuza bidhaa kama nguo, viti vya plastiki, taulo na bidhaa za nywele. Watu wanaonekana wamekaa kwenye viti labda wakisubiri huduma au kupumzika. Kuna pia saloni kadhaa kama inavyoonyeshwa na mabango ya nywele yaliyowekwa ukutani na bidhaa za urembo. Njia ya katikati kuna watu wanaotembea na upande wa kushoto kuna watu wakizungumza.

Hili ni soko la mitaani. Kushoto kuna magari ikiwemo matatu na watu wkitembea barabarani. Kulia kuna vibanda vya kuuza matunda na mboga. Mboga kama vile nyanya, viazi, pilipili hoho na parachichi zilizopangwa kwenye ndoo za plastiki na meza. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu ikiashiria huenda mvua inakaribia kunyesha.

Hili ni soko la mtaani lenye vibanda vingi vya kuuza matunda na mboga mboga, kwenye upande wa kushoto kuna majokofu ya matunda mbalimbali kama machungwa, mapera na ndizi yaliyopangwa kwenye makasha ya plastiki ya rangi tofauti. Kuna pia bango linalotoa maelezo ya kibiashara. Njia ya kati ya soko ni lami na kuna watu wachache wakitembea kuelekea upande wa mbali wa picha. Upande wa kulia pia kuna vibanda vilvyofunikwa kwa plastiki au turubai.

Hii ni biashara ya viatu vya ngozi au mpira maarufu inayopatikana kwenye masoko ya mtaani. Viatu vimetengenzwa kwa ustadi na vina mapambo ya mikono yanaoweza kuwa na shanga au vitambaa. Biashara kama hii huwasaidia wajarisilimali kujipatia kipato na ni sehemu kwa ajiri ya vijana wengi mjini au vijijini.

Ni matunda mbalimbali yakiwa yamepangwa juu ya karatasi kutoka kushoto. Kuna machungwa yenye rangi ya njano hadi ya machungwa, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Juu katikati kuna matunda ya chenza au matunda ya kichungwa yaliyo na ngozi yenye miiba midogo yanayojulikana kama matunda ya chatu. Kulia kuna maparachichi yenye ngozi ya kijani iliyokolea hadi ya hudhurungi.

Hii ni sehemu ya butchery ambapo wanaume watatu waliovaa mavazi meupe na aproni za machungwa wanafanya kazi ya kuuza nyama. Nyuma yao kuna vipande vikubwa vya nyama vilivyoning'nizwa ambavyo vinaonekana kuwa ni nyama ya ng'ombe. Katika sehemu ya mbele kuna kaunta ya kioo yenye nyama iliyokwatwa tayari kwa kuuza.

Hili ni duka la kazi za mikono za Kiafrika, hasa za kitamaduni za Kenya. Kuta za duka zimepambwa kwa vinyago na vichoropisho vya wanyama mbalimbali kama simba, twiga, pundamilia na tembo na vifaru. Pia kuna mapambo ya bendera ya Kenya, magongo, vinyago vya watu, vibuyu, vizio vilivyopambwa, na vyombo vya muziki. Bidhaa hizi ni za kipekee na kuakisi sana utamaduni wa jamii za Kenya, na mara nyingi huuzwa kwa watalii au kwa matumizi ya mapambo ya nyumbani.

Hili ni eneo la ardhi kavu au shamba lenye nyasi zilizokauka na udongo mwekundu, labda kutokana na jua kali au ukame. Nyuma kuna miti na majengo marefu yanayoonekana kuwa majengo ya ghorofa au makazi. Inaonekana kama eneo la wazi karibu na makazi ya vijiji.

Hili ni jiko la kisasa lililojengwa kwa mtindo wa kuvutia. Jikoni kuna kaunta, ya rangi nyeusi, sinki na chuma cha pua lenye mashimo mawili ya kuoshea vyombo. Kuta za jiko ni safi, na zenye rangi ya krimu au nyeupe, na kuna kabati za kisasa za kuhifadhi vyombo zilizowekwa ukutani upande wa kulia. Pia kuna dirisha kubwa upande wa kushoto, linaloingiza mwanga mwingi, wa asili.

Hili ni jengo la kifahari lenye ghorofa mbili. Nyumba hiyo inamuundo wa kisasa na imejengwa kwa rangi ya krimu na nyeupe. Kuta za nyumba zina madirisha makubwa ya vioo yanayoonyesha mwangaza mwingi kuingia ndani. Mbele ya nyumba kuna eneo pana lenye lami ya mofali ya rangi kawaida lililo weza kutumika kama sehemu ya maegesho ya magari.

Ni nyumba kubwa ya kisasa inayoonekana kuwa ya ghorofa mbili au zaidi. Nyumba inapanda vigae vyekundu na kati za rangi ya krimu, au njano iliyokosa. Inabadilisha meusi na milango mingi. Kwenye upande wa kulia kuna balcony ndogo, mbele ya nyumba kuna ukuta ya mawe au sio mdogo na mimea iliyopanda

Haya ni majengo marefu ya ghorofa yaliyo katika hatua tofauti za ujenzi. Eneo la mbele linaonekana kuwa wazi na lenye mchanga. Huenda ni kiwanja ambacho hakijajengwa bado. Anga ni ya blue yenye mawingu kidogo na kuna mmea michache karibu na jengo la katikati.

Hili ni jengo la ghorofa nyingi lenye matangazo ya kibiashara upande wa nje. Jengo limeundwa kama sehemu tatu za makazi zenye ghorofa kadhaa. Kuna bango kubwa lenye maandishi linaloonyesha kuwa kuna ofisi au vyumba vya kupangisha. Jengo hili lina mabango mengine yenye matangazo ya biashara kama ile ya Omega Mabati, ambayo ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa mabati na vifaa vya ujenzi. Jengo pia lina mitambo ya mawasiliano inayoashiria kuwa linaweza kuwa na ofisi za huduma za kibiashara.

Kuna jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi. Jengo hilo linaonekana kuwa la ofisi au makazi ya kifahari mjini. Mbele ya jengo kuna mti wa mnasi na angani kuna mawingu yaliyo pigwa na mwanga wa jua jambo linaloonyesha hali ya hewa nzuri.

Hili ni jengo la nyumba lenye rangi nyeupe na paa la mabati. Jengo lina madirisha makubwa yenye vibao vya chuma na lina mlango wa kuingilia katikati sakafu ya nje, inaoonekana kuwa ya zege na imechakaa kwa sehemu. Huku baadhi ya maeneo yakiwa na nyufa na rangi iliyofubaa. Anga ni ya samawati angavu, ikiashiria hali ya hewa nzuri.

Kuna lango la kuingilia katika eneo la makazi ya watu ambalo limezungushiwa ukuta wa mawe. Nyuma ya lango hilo kuna nyumba za rangi za machungwa zenye paa za rangi ya kahawia na mazingira yanaonekana kuwa safi na utulivu. Kuna barabara ya lami mbele ya lango na mbele yake kuna nyasi na uwanja mdogo wa watu.

Hili ni jengo la ghorofa lenye mabango ya matangazo yaliyowekwa juu na pembeni ya jengo. Maelezo yafuatayo yanaweza kutolewa, jengo linaitwa three unit complex , kuna bango lenye maandishi TO LET ikimaanisha kuwa kuna nafasi zilizopangishwa kwenye jengo hilo kama vile maduka, ofisi, vyumba vya kulala. Pia kuna namba za simu za mawasiliano ili kuwasiliana kwa wapangaji watarajiwa.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi ambalo lina biashara kwenye ghorofa ya chini. Jengo limejengwa kwa kisasa na lina rangi ya samawati. Kwenye eneo la mbele ya jengo kuna vipande vya mbao na mifuko vinavyoweza kuwa ni vifaa vya ujenzi au kuni vikiwa vimewekwa kwenye ardhi kavu isio na majani mengi. Mbali kidogo kuna magari yaliyopakiwa karibu na jengo yakionyesha kuwa eneo hili lina shughuli za kibiashara au ni sehemu ya makaazi ya watu.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa kadhaa. Kuta za jengo hilo ni za rangi ya kijivu na lina milango na madirisha mengi. Kila ghorofa lina baraza ndogo . Juu ya jengo kuna matenki ya maji anga ni ya samawati na lina mawingu kidogo na kuna miti michache mbele ya jengo hilo. Jengo hili linaweza kuwa makazi ya watu au ofisi.

Hili ni jengo la gorofa nyingi, lililojengwa kwa mawe na linaonekana kuwa Bado halijakamilika kabisaa, jengo hili lipo karibu na ukuta wa mawe na mbele yake Kuna eneo la nyasi kavu .Anga ni ya samawati na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Hii ni barabara ya lami mbele huku nyuma yake kuna nyumba za makazi zilizojengwa kwa nadhifu baadhi zikiwa na paa la rangi ya kahawia .Kulia kuna jengo refu linaloendelea kujengwa likiwa limefungwa kwa wavu wa kijani kwa ajili ya usalama wa ujenzi. Mazingira yanaonekana kuwa safi na utulivu na anga ni safi lenye mawingu machache.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi ya vioo. Jengo lina rangi ya kahawia nyeupe na vipengele vya matofali ya rangi ya udongo linaonekana kuwa ni la makazi au ofisi. Anga ni ya blue ikiashiria kuwa ni wakati wa jioni au asubuhi na kuna mwanga kali unaong'aa upande wa chini kulia wa picha huenda ni mwanga wa jua au taa barabarani.

Hili ni tangazo dogo lililobandikwa kwenye mti. Tangazo hilo linamaanisha kuwa kuna nyumba au chumba cha vyumba vitatu kinachopangishwa na namba ya simu imetolewa kwa mtu anayevutiwa kuwasiliana. Mandhari ya nyumba inaonyesha jengo la ghorofa na miti mingi ya kijani, ikionyesha kuwa tangazo hili limewekwa karibu na eneo la makazi.

Hii ni nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa tatu. Nyumba hii imezungukwa na bustani kubwa ya nyasi ya kijani kibichi na miti ya mapambo pembeni. Mbingu inaonekana angavu yenye mawingu yenye mandhari ya kupendeza na ua wa nyumba umehifadhiwa vizuri na ukuta wa usalama.

Kuna nyumba kubwa ya kifahari iliyojengwa katika eneo la makazi na mbele yake kuna uwanja mpana wa nyasi kavu. Nyumba hiyo inaonekana kuwa ya kisasa na ina paa la rangi ya kijivu. Imezungukwa na ukuta wa uzio unaoonyesha mpaka ya kiwanja chake. Mbele ya nyumba kuna eneo wazi lenye nyasi za rangi ya kahawia zinazodokeza kwamba huenda ni wakati wa kiangazi au nyasi zimekauka kwa muda mrefu.

Hili ni bango la biashara ya mikopo kutoka kwa kampuni iitwayo Wanjanchi (Credit). Bango hilo linatangaza kuwa wanatoa mikopo kwa kutumia hati miliki, hadi shilingi milioni ishirini na tano. Pia kuna picha ya hati miliki kwa mfano wa hati inayotumika kwa dhamana ya mkopo. Maelezo mengine muhimu kwenye bango ni simu ya mawasiliano ili kutuma ujumbe.

Hini ni bango la tangazo la ujenzi ya ufunguzi wa jengo jipya la kibiashara liitwalo Hurlingham Mall ambalo liko katika eneo la Agwings Kodhik . Maneno kwenye bango yanatangaza kwamba maduka ya rejareja, sehemu za kula, ukumbi wa mazoezi na huduma nyingine zinapatikana hapo.

Hili ni eneo wazi la nyasi kavu lililoko karibu na makazi ya watu. Eneo la mbele linaonekana kuwa ni uwanja au ni shamba lenye nyasi kavu au zilizokauka. Majengo ya makazi yanaonekana kwa mbali upande wa nyuma, yakiwa yamejengwa kwa mpangilio. Kuna mti mkubwa upande wa kulia wa picha unaotoa kivuli na kuonyesha uwepo wa mazingira ya asili.

Hili ni jengo refu la biashara linaloitwa Kamakis Corner Square. Jengo lina maduka na ofisi mbalimbali. Ghorofani kuna bango kubwa linalotangaza chuo cha mafunzo ya udereva na kozi zingine. Katika ghorofa ya chini kuna duka la dawa lenye kibao cha kuandikwa chemist . Pia kuna gari jeupe lililopaki mbele ya jengo na mawe mengi yapo kwenye sehemu ya mbele.

Hii ni njia isiyo rasmi ya matangazo ya uapangishaji ambapo bango limewekwa kwenye mti badala ya kibao rasmi au jengo. Hii ni kawaida katika maeneo ya mjini ambapo wamiliki wa nyumba hutangaza nafasi zilizopo kwa wapitanjia kwa njia rahisi na ya moja kwa moja.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi ya vioo. Jua linaonekana likimulika upande wa kushoto wa jengo, na mwangaza wake unaangaza sehemu ya juu ya jengo hilo. Jengo linaonekana kuwa la biashara au ofisi, kutokana na muundo wake wa kisasa na matumizi mengi ya vioo. Kuna sehemu ya chini ya jengo inayoonyesha maingilio ambayo huenda yanaelekea eneo la mapokezi au lifti. Anga ni safi na linaonyesha mwangaza wa asubuhi au jioni.

Haya ni majengo ya ghorofa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ambayo yanaonekana kuwa ni makazi ya watu. Majengo haya yana paa za rangi ya machungwa na yana ghorofa kahaa. Kuna magari machache yameegeshwa karibu na majengo haya na sehemu za kijani zenye nyasi zinaonekana katikati ya majengo. Kwa umbali majengo mengine na miti vinaonekana vikionyesha kuwa eneo hili liko kwenye mji au eneo la.

Hili ni jengo refu, la kisasa lenye ghorofa nyingi. Jengo hili lina muundo wa kuvutia. Lina rangi angavu na lina balkoni pana kwenye kila ghorofa. Majirani wake ni miti ya kijani, na anga ni ya buluu, yenye mawingu kidogo. Ikionyesha siku yenye hali nzuri ya hewa. Jengo linaonekana kuwa la makazi, au linaweza kuwa na matumizi ya kibiashara pia.

Hili ni bango lililowekwa kwenye ukuta wa jengo. Bango hilo linatangaza ofisi za kupangisha. Juu ya bango hilo kuna kibao kingine kidogo kinachoonyesha tahadhari kuwa eneo hilo linamulikwa na kamera za ulinzi za masaa ishirini na nne kikiwa na maandishi. Kwa jumla picha hii inaonyesha tangazo la biashara ya upangishaji wa ofisi na tahadhari ya usalama.

Kuna nyumba mbili kubwa za kifahari katika eneo la makazi. Nyumba hizo zimezungushiwa ua wa ukuta na uzio wa chuma, wenye rangi ya buluu na nyeupe. Nyumba moja ina paa la kahawia lenye sola juu yake, ikionyesha matumizi ya nishati ya jua. Eneo la mbele lina nyasi na baadhi ya miti midogo, linaonekana kuwa safi na tulivu. Hili ni mfano wa makazi ya kisasa.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi ya vioo na mabanda ya balcony . Jengo hili linaonekana kuwa ni jengo la biashara au hospitali kama inavyoonekana upande wa kulia wa picha ambapo kuna maandishi ya hospitali.

Hii ni orodha ya sakafu katika jengo fulani. Baadhi ya maandishi yanaonekana yanaonyesha muundo wa jengo kutoka sakafu ya chini hadi ya juu kama vile, inaonekana ina sehemu kama mapokezi, first floor , second floor , sixth floor . Kila sakafu inaorodhesha majina au idara tofauti pengine ofisi au vitengo maalum vya kampuni au taasisi.

Kuna mlango wa kuingilia katika duka hili kubwa la rejareja. Kuna bango kubwa la samawati lililoandikwa likiwa na nembo ya kampuni hiyo upande wa kushoto. Ndani ya duka naweza kuona rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali pamoja na ishara za matangazo ya bei nafuu zinazoonyesha kuwa duka linatoa offer kwa wateja. Sakafu ya duka ni safi na ya kung'aa na taa za dari zimeangaza eneo lote vizuri.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo wateja wanasimama kwenye kaunta wakisubiria kuhudiwa. Kuna bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye meza na rafu na pia kuna mabango ya bei za bidhaa. Sakafu ya duka imetengenezwa kwa vigae vyeupe na dari lina taa nyingi za kuangaza. Mazingira yanaonekana kuwa safi na dhaifu.

Hili ni tangazo lililo na mwonekano wa simu ya mkononi. Simu inaonyesha msimbo kwenye skrini yake, mwandiko umeandikwa kwa herufi kubwa na unaelezea jinsi ya kupata alama na una punguzo kwa kutumia simu. Rangi ya tangazo ni ya giza na inaonekana kuwa ya mandhari ya nyuma ya duka au mazingira ya ununuzi.

Hili ni jengo la duka liloandikwa QUICKMART. Jengo linaonekana kuwa la kisasa na muonekano wake una tumbulika kwa uandishi wa wazi pia kuna alama ya ambayo inamaanisha kuwa duka inaeza kua na bidhaa kubwa ama rahisi kupata.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la vifaa vya elektroniki au vifaa vya nyumbani. Kuna safu za mashine za kufua nguo zilizopangwa vizuri juu ya sakafu ya vigae. Mashine hizo ziko kwenye rangi nyeusi na kijivu na zimewekwa kwenye sehemu maalumu ya maonyesho ya bidhaa. Juu ya mashine hizo kuna mabango madogo na maelezo ya bidhaa au bei.

Hii ni sehemu ya duka la mboga au soko ikiwa na maonyesho ya matunda na mboga mbalimbali. Juu kuna karoti, vitunguu, viazi, vishazi, ndimu au machungwa. Chini kuna mboga za majani zilizorundika kwenye kreti za kijani. Bidhaa zote zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa.

Ni ndani ya duka kubwa la bidhaa, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za chakula, vinywaji na mahitaji mengine ya nyumbani. Baadhi ya bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu huku nyingine zikiwa zimewekwa kwenye piles kubwa chini labda kama ofa maalum. Kuna mabango ya bei na matangazo yaliyoning'iniwa juu ya rafu yakionyesha punguzo la bei.

Hii ni sehemu ya duka la nyama ambapo haina mbalimbali za nyama zimepangwa ndani ya jokofu la kuonyesha bidhaa, kuna vipande vya nyama ya ng'ombe, kuku na aina nyingine tofauti zikiwa vimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kuchagua ,kuna mikono ya wafanyakazi wa duka inaonekana ikiandaa kuchukua nyama, mbele ya jokofu kuna mapambo ya matunda bandia kama vile tufaa ,kunde na kijani chungwa na limau ya njano pamoja na majani na.

Ni sehemu ya duka kubwa au supamaketi ambapo kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kama vile, vinywaji baridi, kuna pia magari madogo ya maonyesho na bango kubwa lenye maandishi whole sale items , linaloelekeza wateja sehemu maalum. Mandhari ni ya kuvutia na yenye mwanga mzuri wa ndani.

Hii ni rafu ya duka au supermarket ambayo imejaa bidhaa mbali mbali za watoto hasa nepi za chapa tofauti tofauti kama Molfix, pampers, huggies na nyingine. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu vizuri kwenye rafu na zinaonyesha picha za watoto kwenye vifungashio.

Hii ni sehemu ya duka la kuuza viatu na bidhaa nyingine za mavazi. Viatu vya wazi aina za slippers zilizoanikwa kwa mpangilio kwenye rack viatu vya ngozi na vya kisasa vikiwa mezani upande wa mbele, mabegi na mavazi mbalimbali yakiwa yamepangwa kwenye rafu upande wa nyuma. Kuna pia bango linalosema New arrivals every Friday ikimaanisha bidhaa mpya huletwa kila ijumaa.

Hii ni rafu ya viatu katika duka la kuuza bidhaa. Kuna viatu vya mchezo, vya rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, nyekundu na samawati vikiwa vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Mandhari inaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja.

Huu ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja linaloitwa cleanshelf. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile mafuta ya kupikia, vinywaji sabuni, bidhaa za usafi wa mwili na bidhaa zingine za matumizi za kila siku. Sakafu ni safi, kuna alama za usalama zilizochorwa chini manthari inaonyesha sehemu ya duka ilio na mwangaza mzuri na mazingira safi kwa wateja.

Haya ni mandhari ya ndani ya duka kubwa la rejareja ambalo lina sehemu ya kuuza vyakula na bidhaa mbalimbali. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna glasi ya kuonyesha bidhaa za maziwa kama vile jibini ambazo zimepangwa vizuri ndani ya jokofu la glasi. Kwa mbali upande wa kushoto kuna sehemu ya matunda na mboga. Mboga ambapo wateja wanaonekana wakichagua bidhaa hizo.

Ni sehemu ya duka au maduka makubwa ambayo yanauza vifaa vya mazoezi ya mwili. Vifaa vinavyoonekana ni pamoja na mashine za kukimbia, baisikeli za mazoezi, mashine nyingine za mazoezi ya viungo mbalimbali. Eneo hilo limepambwa kwa nyasi bandia na lina mabango ya bidhaa nyingine za mchezo kama vile bidhaa za rebook .

Kuna maboxi mengi ya bidhaa na yamepangwa vizuri kwenye sehemu ya maonyesho. Kuna mabango ya matangazo ya bei yaliyoandikwa. Wateja wanaonekana kwa mbali wakitembea na troli ndani ya duka hilo. Rafu zilizo upande wa kushoto zina bidhaa tofauti ikiashiria ni sehemu ya chakula au bidhaa za matumizi ya kila siku hii ni ndani ya duka la kuuza bidhaa.

Hii ni sehemu ya duka la vyakula hasa bara kwenye eneo la mikate. Kuna rafu zikiwa na mikate mbalimbali yaliyoandikwa kwa majina kama muffin na scon .Kuna magari madogo ya kubebea mikate yaliyojaa bidhaa tofauti. Sehemu ina mwangaza mzuri na inaonekana kuwa safi na iliyoandaliwa vizuri.

Hii ni ndani ya duka kubwa la rejareja. Naona rafu nyingi zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile mafuta ya kupikia imepangwa upande wa kulia. Karatasi za chooni na bidhaa nyingine za nyumbani katikati, na bidhaa za umeme au vifaa vya nyumbani upande wa kushoto. Pia kuna mabango ya bei ya bidhaa yaliyoning'inizwa juu yakiwa na maandishi ya rangi ya manjano na nyekundu yanayoonyesha punguzo au ofa maalum kwa wateja.

Huu ni rafu ya duka au supamaketi yenye bidhaa mbalimbali za chakula cha mbwa. Mifuko mingi ya rangi tofauti imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na kila mfuko una picha ya mbwa pamoja na maelezo ya bidhaa hiyo. Upande wa juu wa rafu kuna maandishi yanayosema dog food yakionyesha kuwa sehemu ni maalum ni ya vyakula vya mbwa. Sakafu ni safi na duka lina mwangaza mzuri likiwa na mazingira ya kisasa.